Watu wa rika tofauti wameketi katika viti vilivyopangiliwa kwa safu na meza nzuri za kuvutia na wakimsikiliza mwalimu, aliopo mbele akitoa maelezo juu ya somo husika.

Watu wenye rika tofauti, wa kike kwa wa kiume, wamekusanyika ndani ya darasa kubwa, wengine wakiwa wameketi huku nyuma wamesimama, tayari kumsikiliza mwalimu anayetoa somo kwa wanafunzi hao.

Kikundi cha wanawake wa rika tofauti, wakiwa sehemu maalumu tayari kujifunza elimu ya ushonaji, huku mmoja akiwaelekeza namna ya kushona nguo mbalimbali.

Kundi la watu wazima lenye jinsia tofauti wakifundishwa pia kupewa maelekezo juu ya vifaa mbalimbali vya umeme hasa taa jinsi zinavyofanya kazi na kuwaka kwa kutumia chanzo cha umeme.

Kundi la watu wenye rika tofauti wakike kwa wakiume wamekusanyika ili kupata maelekezo au somo linalotoka kwa mwalimu aliyesimama katikati na kuwaelezea.

Mwanamke mmoja aliyeshikilia kikapu amesimama katikati ya makabati makubwa, yaliyotengenezwa kwa mbao akichagua vitabu vilivyowekwa ndani ya vyumba, vilivyogawanywa na kupangaliwa kwa mstari na mpangilio mzuri.

Sehemu maalumu ya kufurahia au kucheza kwa watoto wa chekechea, wakiwa mapumziko yenye bembeo ya kubembea. Pia sehemu zingine kwa ajili ya kupanda na kuteleza. Hakika inawafaa.

Makabati yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa na mafaili pamoja na nyaraka mbalimbali. Za walimu wa shule ya msingi zinazotumika katika ufundishaji wa wanafunzi hao wa masomo mbalimbali.

Sehemu nzuri ya kupumzika kwa wanafunzi wa shule ya msingi wakati wa mapumziko, panapokuwa hapana vipindi. Mapaa yaliyotumika kuezeka madarasa na ofisi ni ya kuvutia, yenye rangi nyekundu. Miti mikubwa kwa ajili ya kivuli, na mazingira safi katika shule hiyo.

Mwalimu wa kiume aliyopo mbele ya darasa, akiwaelekeza wanafunzi wa shule ya msingi walioketi juu ya madawati, yenye meza mbele, wakimsikiliza kwa makini.

Ubao maalumu uliowekwa pembezoni mwa darasa, ukionyesha siku saba za wiki, tayari kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi ili kujua na kuzikariri.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa iliyogawanywa katika vyumba vitumikavyo kama madarasa vyenye kuta nyeupe na milango rangi ya kijani, ikitumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi kujifunzia masomo mbalimbali katika shule hiyo.

Kitabu kidogo cha wanafunzi wa shule ya msingi kikifundisha juu ya uundaji na matumizi ya sarufi mbalimbali.

Walimu wenye rika tofauti, wa kike kwa wa kiume, ndani ya darasa katika shule ya sekondari wakikagua mitihani kabla ya kuigawa kwa watahiniwa walioketi ndani ya darasa wakiwa na meza, kalamu na karatasi, na viti vilivyopangwa katika safu, tayari kufanya majaribio fulani.

Jengo zuri la maabara ya shule ya sekondari lenye meza, zilizopangiliwa kwa mistari iliyonyooka pamoja na mabomba yaliyopo juu ili kuruhusu maji tiririka hasa katika kuoshea mikono Pamoja na vifaa vingine baada ya majaribio.

Walimu wa shule ya sekondari waliosimama mbele ya darasa wakifungua mitihani inayotarajiwa kugawiwa kwa wanafunzi waliokaa ndani ya darasa, tayari kuanza kufanya majaribio hayo.

Kundi la wanafunzi wa chuo, wa kike kwa wa kiume, wameketi katika viti vilivyopo kwenye mistari, wakimsikiliza mkufunzi aliyepo mbele akifundisha kwa kutumia kompyuta ambayo inaonyesha maandishi katika sinema.

Wanafunzi wa rika tofauti wa kike kwa wa kiume wakielekezwa na mkufunzi juu ya matumizi ya kompyuta za mezani, ndani ya chuo na darasa zuri lenye vifaa vya kisasa.

Kundi la wanafunzi wa chuo wenye rika tofauti, wa kike kwa wa kiume, wameketii katika viti vilivyopangiliwa kwenye mstari na muundo mzuri, wakimsikiliza mkufunzi anayetoa maelekezo mbele yao ili waweze kuyafuata.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vitu mbalimbali vya samani, ambavyo hutengenezwa kwa kutumia mbao asilia zitokanazo na miti.

Wanafunzi mbalimbali walioketi kwenye viti vya mbao na meza zilizotengenezwa na kupangiliwa vizuri, huku wakijifunza kwa vitendo wakisimamiwa na mwalimu wao, kwa kupitia kompyuta zilizowekwa mezani.